Eneo la usambazaji wa umeme, huenda ni kituo cha umeme ambapo umeme unasambazwa kutoka eneo hili kuelekea eneo lingine. Vyuma ambavyo vimeweza kusimama imara vinasaidia kwa ajili ya kuwezesha nyaya kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa ajili ya kurahisisha usambazaji wa umeme.

Hichi ni kiwanda, ambacho kinaonekana kwa mbali. Kuna majengo ambayo ni matatu yapo pale, kuna mabomba ya chuma ambayo yameweza kupita, chuma zimeweza kupita pale, pia umeme umeweza kupita kwa, juu. Moshi inayoonekana kutoka kwenye kiwanda kimoja, ishara ya kwamba kazi inayoendelea pale, alafu kuna magari ambayo yapo chini pale yameweza kupakiwa vizuri.

Ni kifaa cha kuweza kubadilisha umeme ambacho ni kituo kidogo cha kuweza kubadilisha umeme kimeweza kuonyesha katika sehemu hii katikati ya nguzo mbili. Nyaya zimeweza kupita katika eneo hili na inapitisha umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Ni transfoma ndogo ambayo ipo katikati ya mlingoti miwili. Transfoma hii inaokolewa kwa ajili ya kuweza kusambaza umeme katika eneo ndogo, maeneo madogo kutoka eneo moja na eneo lingine nyuma ya nyumba . Chini yake kuna vichaka ndogo ambacho kinaonekana kwa mbali , kuna nyumba pembeni ambapo umeme huu umeweza kusambazwa kuelekea.

Usambazaji wa umeme umeweza kuelekezwa hadi sehemu hii karibu na bahari na kuna taa ambazo zimewekwa katika pembeni mwa daraja hii ambayo inaelekea katikati ya bahari. Huu ni ishara ya kwamba katika eneo hili kuna mwanga unaotosha.

Ni kituo cha kuweza kusambaza umeme kutoka eneo moja hadi eneo nyingine. Kunamagari ambayo yanaonekana hapa, kuna gari ndogo la kibinafsi ambalo imeweza kupita mahali hapa. Kuna chuma ambao zimeweza kusimama wima kwa ajili ya kuweza kuwezesha nyaya kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kurahisisha umeme kuweza kusambazwa kwa urahisi.

Stesheni kwa ajili ya usambazaji wa umeme. Taa zinawaka na kuna vyuma ambavyo vimesimama juu kuonyesha ishara ya kwamba taa hizi ama umeme huu unasambazwa kwa kiwango kikubwa ama sehemu kubwa sana.

Kiwanda nacho kimekusudiwa kueza kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali. Kuna majengo ambayo yapo pale na milingoti ya chuma ambayo imeeza kupitizwa nyaya na ipo barabarani na kuna mabomba ambayo yameeza kupita kando kwa ajili ya usambazaji na urahisishaji wa umeme kufika maeneo mbalimbali.

Hiki ni kituo kikubwa cha usambazaji wa umeme katika sehemu hii umeme huweza kutengenezwa na kuweza kusambazwa katika miji mingine ambayo iko mbali na imeweza kuonyesha hasa kuna barabara ambayo imeweza kupita pale ya lami ambapo magari yanapita katika eneo hilo, eneo lenyewe limeweza kutengwa vizuri kwa ajili ya hifadhi la umeme.

Mnara mkubwa mrefu ambao unasambaza umeme kutoka eneo moja hadi eneo lingine. Umekusudiwa kuweza kurahisisha usambazaji wa umeme kutoka eneo hili hadi eneo lingine . Na kuna misitu ambayo iko chini hapa inaonekana umeme huu umepita katikati ya msitu toka eneo moja hadi eneo lingine.

Kituo cha usambazaji wa umeme, kituo kikubwa cha usambazaji wa umeme kuna vifaa kadha wa kadha ambavyo vinatumika kawaida kuweza kusambaza umeme vipo katika kiwanda hiki, kuna chuma mbili ambazo zimeweza kusimama wima, waya zimeweza kupita kutoka eneo moja hadi eneo lingine. Kuna jengo ambalo liko pale mbele sijui kama ofisi fulani ambayo inatumiwa kwa ajili ya wale ambao wanafanya kazi katika kituo cha usambazaji wa umeme.

Ni kituo cha kuweza kusambaza umeme. Kuna vyuma ambavyo vimeweza kusimama kurahisisha nyaya kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Kuna kibandiko ambayo kimeweza kuwekwa hapo, ishara kwamba in kampuni ya Kenya Power ambayo ni kampuni kuu ambayo inasambaza umeme nchini Kenya.

Ni eneo la usambazaji wa, kituo cha usambazaji wa umeme. Kuna vyuma ambavyo vimeweza kupita pale . Kuna nyaya za umeme zimeweza kupita kwa hali ya usambazaji wa umeme katika urahisi. Na eneo hili ni eneo ambalo ,pembeni pale pana msitu kidogo kuna miti ameweza kumea pale.

Nguzo ndefu ambayo ni ya chuma inaweza kumiminizwa sehemu za kanda kando amabapo nyaya za umeme zinapita kwa ajili ya usambazaji wa umeme kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Kwa juu yanaonekana mawingu yanaweza kutanda kuna mawingu yanaonyesha sign ya mvua pia wingu ingine ya.

Mngara kwa ajili ya kuweza kupitisha umeme, umeme unapita kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Mngara huu huwezesha umeme kuweza kusambazwa kwa urahisi zaidi, kutoka eneo moja hadi eneo lingine. Mngara huu umewekwa katikati ya shamba ambapo shamba hili limewezwa kupandwa mahindi, umeweza kuzingirwa vizuri pamoja na ua ambao umeweza kuzingira eneo hilo

Mnara unaeza kuonekana katika sehemu hili na unaweza kusaidia kwa ajili ya kusambaza umeme kutoka sehemu mmoja hadi ingine. Eneo hili kuna barabara ambayo inaonekana kwa chini pale inaweza kupenyeza katikati ya msitu huu. Pia kuna majani ambayo inaonekana sehemu hii ambayo inaleta mandhari mazuri katika eneo hili.

Ni eneo la usambazaji wa umeme, ambapo kituo kikubwa kwa ajili ya kuweza kusambaza umeme kutoka eneo hili hadi eneo lingine. Kuna milingoti kadhaa ambazo zimeweza kuonekana pale ambazo zimetengenezwa kwa chuma ,inasambaza umeme na nyaya za umeme zimeweza kupitia katika kituo hiki hadi sehemu nyingine ya mbali.

Mnara mrefu ambao umeweza kutengezwa kwa chuma, ambao unawezesha nyaya za umeme kuweza kupita au kupitisha umeme kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Maeneo haya ni maeneo ya kichaka ambapo pana mti ambao unaweza kuonekana karibu na chuma hio na pia chini kuna manyasi ambayo ni kavu, kuna manyasi mabichi pia. Kwa mbele pale panaonekana kuna msitu ambao umeweza kuekwa vizuri.

Nyati wameweza kufika eneo hili kwa ajili ya kuweza kupata maji ya kunywa, na katika bwawa hili pembeni pale pana magugu ambayo yameweza kumea kando kando ya ziwa hili. upande ule mwingine kuna barabara ambayo imeweza kupita kuonyesha sehemu ambayo watu wanaweza kupita kwa urahisi.

Mwanamume ameweza kuushikilia mti mkononi kwa ajili ya kuweza kupanda. Ni njia ya kuweza kuhamasisha kijiji hiki ama eneo hili kwa ajili ya upandaji wa miti. Miti inapopandwa inasaidia mvua na kuweza kufanya mazingira yaweze kuwa masafi na hata yenye kupendeza zaidi.

Ni katika mbuga la wanyama ambapo wanyama wengi hupatikana katika eneo hili. Mfano, mnyama ambaye anapatikana katika eneo hili ni punda milia. Punda milia anajulikana kwa sababu ya mistari ambayo imeweza kumchiriza, ambayo imeweza kupita nyeupe na nyeusi katika mwili wake. Umeleta mvuto kwa ajili wa watalii kuweza kuja kumtazama.

Mazingira yameweza kutunzwa vizuri. Nyasi imeweza kufyekwa na ata pia miti imeweza kumea katika eneo hili vizuri, kwa ajili ya kuweza kuleta kivuli. Yeyote ambaye atakuwa akitumia sehemu hii, itakuwa ni eneo salama kwa ajili ya kuweza kubarizi. Pia kuna manyumba ambayo yako sehemu ya pembeni.

Mabomba ya maji yameweza kupita katika sehemu hii na bomba lenyewe lina rangi ya samawati. Yanasaidia maji kuweza kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa wingi hata zaidi. Inapotumia chuma hii, inasaidia kwa ajili ya kuweza kutunza pia mazingira na kuweza kutotoboka wakati ambapo inatolewa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Ni eneo la wazi, eneo la taka ambapo wanaume na wanawake pia wameweza kufika, katika eneo hili kwa ajili ya kuweza kusafisha eneo hili, kuweka mazingira yaweze kuwa safi. Ni njia moja ya kuweza kufanya kupunguza maradhi, ambayo huenda yakasambazwa kupitia uchafu, ambao umeweza kuandamana sehemu moja.

Ni eneo la mbuga la wanyama. Kuna wanyama wawili ambao wapo mbele kwa jina la pundamilia. Kuna rangi ambayo imeweza, kuna michirizi ambayo imeweza kupita kwenye miili yao; mchirizi wa mweupe na mweusi, wako kwenye malisho yao; kwenye nyasi wanakula nyasi ambayo ipo mbele yao.

Mto unateremsha maji baada ya mvua kunyesha. Takataka zimeingia kwenye maji ni eneo la taka nyuma ya nyumba. Ni maeneo ya makaazi ya watu. Kuna gofora lipo pale. Kuna umeme umeeza kupita. Kuna bomba ya maji ambayo imeeza kuonekana imepita pembeni mwa nyumba hii ya matope. Kuna mbuzi yuko maeneo haya.

Wanyama wapo mbungani kwenye mbuga la wanyama wanakula nyasi kuna mti ambayo upo pembeni mwao na mbele yao umeweza kusimama hapo. Kwa mbele pale kuna miti mingine ambayo inaoyesha eneo nzuri kwa ajili ya wanyama.

Kuna wanadada na wanamme, wanaume ambao wanaonekana hapa na kitamaduni. Ishara ya kwamba wameweza kuvalia mavazi tofauti tofauti kwenye shingo zao. Wameweza kubeba vifaa flani kwenye mikono yao.

Miti imeweza kumea vizuri katika eneo hili. Uwanja pia inaonekana ukiwa umefyekwa vizuri, unaonyesha umaridadi wake. Nyumba ambazo ni ndefu zinaonekana kwa mbali, majengo makubwa makubwa mbali inaonyesha ni ishara ya mjini.

Mwanadada anaonekana akiwa katika bustani. Na katika eneo hili ameketi pamoja na mbwa wake, akiwa ametandika leso yake chini, yeye mwenyewe ameweza kubeba glasi kwenye mkono wake, kumaanisha kwamba anajiburudisha. Eneo ya nyuma inaonyesha miti imeweza kupandwa maeneo haya vizuri kwa aidha kuleta mandhari yakiwa salama na safi kwa ajili yakuweza kupumzika.

Ni eneo la mbuga la wanyama, eneo tambarare. Ndege anaonekana pale, ndege aina ya mbuni. Mbuni anaonekana akiwa ametembea, alafu pembeni pale kwa umbali pale panaonekana ni kama mjini. Kando ya mbuni kuna kichaka kidogo ambayo kinaonekana pale alafu majani hapa yameweza kukauka, ni majani makavu.

Maeneo ya taka. Kuna mto umeweza kupita pale kuna majengo ambayo yako upande ule mwingine. Alafu bomba limeweza kupita hapo kwa ajili ya kuweza kutoa uchafu ama kusambaza maji kutoka eneo moja hadi eneo lingine na ni bomba ambalo ni nyeusi. Limeweza kuunganishwa kwa kutumia nati kwa ustadi kwamba iweze kusambaza maji na kuweza kutoa uchafu.

Gari moshi inapita kwenye leri yake. Gari moshi yenyewe ina rangi ya nyekundu na rangi nyeupe ambayo imeweza kupitisha mchirisi ya nyekundu na manjano. Kwa chini ya reli tunaona kuna msitu ambao unaonekana pale. Mbele yake kuna eneo ambao ni eneo kavu kuonyesha kwamba mazingira ya jinsi hali ilivyo katika eneo hilo.

Eneo hili ni mtaa ambao ni mtaa mbaki ambao unaweza kuonekana hapa, mtaa ambao umeweza kuchafuliwa kabisa kwa sababu imeweza ku haribu mazingira ambayo yako katika eneo hili ,uchafu ume eza kutupwa ovyo ovyo katika eneo hili. Kuna mwanaume ambaye ana jaribu kusafisha eneo hili amevalia kofia ngumu na surubwenya lake, huku pande mwingine kuna majumba ambayo yana onyesha ni eneo la makazi ya watu. Huku hapa hakita eza ku safishwa kita ongeza madhara kwa afia ya watu.

Ni eneo ambapo wanyama hutunzwa hasa mnyama aliye hapa ni mnyama anaitwa twiga. Twiga ni mnyama ambaye ana shingo ndefu na watalii mara nyingi hufika maeneo haya kwa ajili ya kuweza kumuona. Twiga mwenyewe ana colour ya madoadoa ambayo ina kahawia na nyeupe.

Wanyama wanaonekana aina ya tembo au ndovu, ambapo ni ndovu wachanga, amabao wanapatiwa, labda ni maji au dawa kwa, kutumia, chupa, na wanaowapa, dawa hii ni wale wanaofanya kazi katika eneo la, ufugaji wa wanyama, eneo la pori, yuko tayari kwa ajili ya kuweza kuwatunza wanyama hawa ndio kwamba wasiweze kuwadhuru, wengine.

Maeneo ya maji taka, na maeneo haya hayajaweza kutunzwa vizuri. Kuna maji taka ambayo yamechafuka sana yameeza ku yanaelekea katika mto, uchafu unaelekezwa mtoni, nyumba za mabati zinaonekana na pia mbwa anaonekana pembeni hapo.

Mbuni anaonekana akiwa peke yake, amepanua mdomo kwa ajili ya kuweza kuwinda na kuwaita wengine ambao wako mbali. Ni eneo hili limeweza kuzingirwa kwa ajili ya kuweza kumtunza mbuni huyo asiweze kuondoka kwenda sehemu za nje. Pembeni pale pana majani ya kijani kibichi ishara ya kwamba ni eneo ambalo limeweza kutengwa pekee.

Wanyama pori, wanaonekana wakiwa wanaelekea sehemu nyingine ni mnyama anayeonakana ni twiga, twiga wapo wengi wanaelekea sehemu moja, kutoka sehemu moja, wakivuka mto, maana hapo kwenye mto, umeweza kupita katikati ya mbuga hili, na wengi wao kuna wanyama wale ambao wanajaribu kunywa maji katika eneo hili.

Mto unaonekana kuwa pemebeni mwa nyumba ambayo yameweza kujengwa na mabati na wanadada ambao wanaonekana kuweza kufua maenoeo haya. Kuna mabomba pia ambayo yanaonekana kwamba yameweza kutoka sehemu ambapo watu wanaiba kazi ya watu yameweza kuelekezwa kwenye mto huu na mto huu umeweza kuchafuka kweli kwa sababu kuna takataka ambazo zinaonekana zikiwa zimerudamana maeneo maeneo, kuna chupa kadhaa ambazo zinaonekana pale, pia kuna besheni ambayo inatumika kwaweza kufua ambao wanatumia za color tofauti.

Eneo la reli treni imeweza kupita hapo njia ya gari moshi pia kuna takataka zimeweza kubebwa pale zinasukumwa kutumia mkokoteni na mwanaume huyu anasaidiwa na wengine kuweza kuvusha takataka hizi ili aweze kuelekeza sehemu panapofaa, kuna miti ipo pale mbele ambayo inaonekana kwa mbele ya hao wanao sukuma mkokoteni.

Ni eneo la chemi chemi ambapo kuna mti fulani uliweza umunweza kuanguka kwenye maji inakaa ni gogo fulani lipo kwenye maji. Mbele pale pana msitu magugu ambao fulani ambayo yameweza kuwa juu ya maji. Nyani yupo juu ya gogo hilo akinywa maji.

Hili ni eneo ya makazi ya watu, na ni eneo la makazi bofu kwa kuwa imeqeza kutupwa taka ovyo. Ni eneo amabao maji yameweza kundamana katika sehemu hii chini, kuna takataka ipo hapo. kuna mwanaume anaonekana akiwa amebeba ndoo na gunia maana kuwa anajaribu kufanya usafikatika maeneo mengine. Nyumba haya yameweza kujengwa kwa mabati.

Eneo la wazi ambapo watu wameweza kuitwa kwa ajili ya kuweza kuhamasishwa, huenda kuhusiana na utunzaji wa mazingira. Eneo hili ni eneo ambalo liko tambarare, kuna magari ambayo yanaonekana pembeni pale magari meupe. Kuna mti mkubwa ambao umeweza kumea hapo kwa ajili ya kuweza kuleta kivuli katika eneo hili.

Mandhari mazuri ambapo wanyama wanapatikana huenda ni porini. Kuna wanyama wa aina mbili, kuna paa ambaye anaonekana kuwa mahali pale ,pia kuna mbuni ambaye yuko eneo hili. Katika eneo hili kuna miti ambayo imeweza kuonekana katika sehemu hii. Ni miti ambayo inaleta mandhari mazuri kwa ajili ya wanyama na wakaazi wa eneo hili.

Ah.. Ni eneo ambalo ninaonekana kwa kwa juu ni eneo la majengo yapo pale, kuna majengo makubwa makubwa ambayo yanaonekana kwa mbali barabara inaonekana, juu mawingu yametanda, kuna magari ambayo yanaonekana yameanza kupakiwa sehemu pale, kuna jumba ama jengo jeupe, ambalo ni la bati nyekundu, ambalo linaweza kuonekana kwa upande huu mwingine.

Ni maeneo ambao takataka zinatupwa ambapo takataka zimeweza kuletwa maeneo haya ya makaratasi kwamba kwa ajili ya kuweza kutunza mazingira usiweze kusambaa kama maeneo mengine na kuna mwanamke ambaye ameweza kuleta takataka hizi kwa ajili ya kuweza kutupa maeneo haya. Kuna manyumba ambayo yako pembeni pale ambayo yanaonekana ni maeneo ya watu kuweza kuishi.

Mnyama anaonekana akiwa ndani ya mbuga la wanyama. Ameweza kuzingirwa vizuri pamoja na nyaya ambayo ziko maeneo haya. Mnyama huyu ana rangi ya kahawia na madoadoa nyeusi katika mwili wake. Sehemu hii imeweza kuzingirwa vizuri ili kwamba iweze kuzuia wanyama kuweza kutoingia sehemu ya watu.

Ni bomba limeweza kupitishwa kwenye ardhi chini, bomba hili limekusudiwa kuweza kupitisha huenda ni maji machafu, au ni maji safi na inapopitishwa chini ya udongo inawezesha mazingira kuendelea kubaki yakiwa safi eneo hili la wakaazi. Mbele pale panaonekana ni mji ambao umeweza kuelekezwa bomba hili.

Jengo kubwa ndefu. Moja imeweza kuwekwa tangazo kuweza kutangaza kampuni moja ya simu ya 'Samsung' . Kuna majengo mengine ambayo yameweza kuizunguka, majengo marefu pia. Alafu kwa mbele yake kuna jengo moja, kuna sanamu ya rais wa kwanza wa Kenya rais Mzee Jomo Kenyatta. Kwa chini pale kuna magari ambayo yameweza kuegeshwa.

Ni eneo la taka, eneo ambayo imeweza kutengwa Kwa ajili ya kuweza kutupwa taka, na kuna tingatinga ambayo iko mbele pale inajaribu kuondoa takataka zingine Kwa ajili ya kuweza kutoka barabarani. Moshi imeweza kuonekana ikiwa pale. Takataka zinachomwa na wafanyikazi wanaoonekana katika eneo hili wakifanya kazi ya kuweza kusafisha eneo.

Mabomba ya maji ambayo yamepita chini kwenye mchanga, yamepita kwenye mchanga juu ya ardhi kwa ajili ya usambazaji wa maji katika eneo hilo. Alafu ni kama bomba moja limeweza linatoa maji, limeweza linasambaza maji kwa eneo ya juu katika shamba.

Kuna tingatinga ambayo inaonekana kwa mbali ambayo ni ya kubomoa, inabomoa majengo ambayo yapo pale ,majengo ambayo yanaweza kuonyesha kama kumerundamana, vitu ambavyo zimeweza kubomolewa. Nyumba ya matope, nyumba za mabati inaweza kubomolewa pale. Kando kuna mti ambao uonekana mrefu ambao una majani, kuna mwanaume ambaye amevalia kofia ya manjano sehemu anayoelekeza.

Ni eneo la bwawa ambalo linaonekana kwa umbali. Bwawa hili limeweza kuachiwa tu limeweza kuenea katika eneo lingine. Kuna msitu ambao unaonekana kwa umbali pale na pia kuna majani ya kijani kibichi pia yanaonekana karibu na bwawa hili.

Eneo la taka lenye uchafu kweli . Eneo ambalo limeweza kutupwa makaratasi . Kuna plastiki , kuna chupa, pia kuna marena ambaye yuko pale anaweza ku ,anaonekana kwa mbali sehemu ya hio taka kuna manguo ambayo pia yameweza kurundamana sehemu fulani

Eneo hili huenda ni eneo ya makazi ya watu na nyumba imeweza kujengwa kwa mabati na inaonyesha kwamba wale mvua imeweza kusambaratisha nyumba moja ambayo ilikuwa imejengwa maeneo hili. Ni eneo ambao ni eneo la taka, na maji yameweza kudhamana sehemu hii, hii ina maana kuwa huenda watu wameweza kuachwa katika hali hii kwa mda mrefu ikaweza kusababisha magonjwa katika wakaazi eneo hili.

Nyani anaonekana akiwa pamoja na mtoto wake, amemweka vizuri kwenye mikono yake ili kwamba aweze kupata joto na katika eneo hili kuna majani ambayo yapo kati ya eneo inaonekana kijani iliyo na nyasi.

Wanafunzi wanaonekana wakiwa wamevalia sare za shule, na wanafunzi unao wa kike na wa kiume. Ni shule ya mseto. Pia kuna wale ambao wameonekana wakiwa chini wanapanda mti, na tunajua kwamba mti kawaida unatunza mazingira yetu kwa ajili ya kuweza kuleta mvua. Kuna ndoo ambayo imeweza kuwekwa hapo, kwa ajili ya kuweza kunyunyizia maji mti huu ambao unapandwa hapa hivi, maeneo ya mbele. Wanafunzi wanaonekana kama wamevalia barakoa zao, wengine wameweka barakoa kwenye sikio.

Mwanadada anaonekana akipita sehemu ya taka. Takataka zimeweza kutupwa hapo zimeweza kusambaratika kila maeneo. Kuna manyumba ambayo yako pale, manyumba ya aina ya mabati; imeweza kujengwa kwa mabati. Kuna miti ambayo imeweza kuzingira eneo hili la wakazi wa maeneo haya. Mwanadada huyu ameweza kujitanda leso na pia ameweza kuvalia mavazi ambayo inaweza kumchirizi ya kijani.

Mto umeweza kupita kati karibu na manyumba haya. Umeweza kuvunja kingo zake, umeweza kuingia kwenye manyumba haya ambayo yameweza kujengwa kando kando ya mto huu. Nyumba zenyewe ni za mabati. Kuna nyumba ya udongo ambayo iko pembeni hapa. Alafu pia kuna miti ambayo imeweza kumea kando kando ya mto huu. Kuna uchafu ambao uko pia pembeni mwa mto huu.

Mazingira haya yanaonyesha maeneo ya mjini ambapo pana majumba makubwa makubwa ambayo ni maghorofa na ni mida ya majioni kuna giza inajaribu kuingia ingia. Kwa juu najaribu kuona kuna mawingu ambayo yameweza kutanda kwa kiwango fulani pia.

Kuna wafanyikazi wapo maeneo haya. Kuna tinga tinga ambayo inajaribu kutoa takataka. Ni eneo la taka, ni eneo la maji taka imeweza kuindamana pale. Nayo tinga tinga imeweza kufika kwa ajili ya kuweza kufunika na kuweza kufanya maeneo haya yaweze kuwa eneo zuri kwa ajili ya watu kuweza kuishi na kuweza kupata maji safi pasipokuwa na takataka yeyote.

Wanaume wanne wanaonekana wakifanya usafi katika eneo hili. Ni eneo ambalo taka zimeweza kutupwa eneo hili. Wanajaribu kusafisha eneo hili ili kwamba kuweza kuwezesha maji kupita kwenda sehemu ile nyingine. Taka zimeweza kuundamana sehemu moja na kuweza kuzuia maji, kwamba inaweza ikasababisha ugonjwa katika wakazi wanaokaa katika eneo hili.

Mwanadada anaonekana akiwa tayari kwa ili aweze kubarizi katika eneo hili. Pale chini pameweza kupandwa nyasi nzuri. Kuna mti mkubwa ambao umeweza kumea eneo hapa ambao unaleta kivuli katika eneo hili. Mwanadada huyu ameweza kutandika ndeso yake na anaweka matunda, kwa ajili ya kuweza kujifurahisha katika eneo hili.

Eneo la taka, kuna maji machafu, mazingira mabovu, ambayo si nzuri kwa ajili ya mwanadamu, na ni uchafuzi wa mazingira ambao umeweza kuonyeshwa, kwa mbele hapa, kuna miti ambayo iko pembeni, na ni eneo la umma.

Watoto wameweza kupata chakula. Ni eneo ambayo huenda ni ya watoto yatima wameweza kupata chakula wanakula chakula imeweza kuwa kwenye sahani, ni sima, kwa maharagwe, na mboga, kuna vijana, wote ni kaa ni vijana ambao wako hapa kwa ajili ya kuweza kupata mlo.

Chui ananyatia kwa ajili ya kuweza kupata maji ya kunywa. Maji yapo mbele yake. Yupo kwenye maeneo ya nyasi mabichi. Mti ambao umeweza kuegemea mbele yake kwa juu. Alafu kuna ua ambao upo pembeni mwa mazingira hayo.

Kuna wanaume ambao wanaonekana kuwa wanajaribu kuonyesha utamaduni wao. Ni jamii ya kiMaasai ambao mara mingi wao hutumika kwenda kuweza kuwatumbuiza watalii ambao wamezuru katika eneo hili lao.

Kwenye mbuga la wanyama, twiga anaonekana akiwa anakula matawi au majani, nyasi, mimea. Kwa nyuma pale kuna ghorofa. Inaonekana ni eneo la mjini ambao kwa nyuma pale unaona gorofa moja ndefu!

Ni shuleni ambapo wanafunzi wapo katika maabara. Huenda wamekuja kufanya utafiti fulani au kupata elimu kwa njia ya mtandao. Kuna kompyuta ambayo mbele yao. Ni shule ya wanafunzi wa kike. Mwalimu pia anaonekana akiwa pembeni pale kuweza kuwapa maelekezo.

Barabara ya lami ingawaje lami hii imeweza kuchipuka chipuka ishara ya kwamba lami imeweza kufikia kiwango yakwamba imeweza kuweka michipuko chipuko katika barabara hii na imeweza kufanya mvua inaponyesha maji yakaweza kuchutamaa katika maeneo haya. Pembeni pale pana magugu ambayo yameweza kuletwa na mvua baada ya mvua kuweza kunyesha na inaweza kusababisha madhara katika mito na hata pia maeneo ya umma.

Eneo la takataka. Chupa zipo maeneo haya. Ni eneo ambalo kwa kweli ni pachafu sana. Wanaume hawa wanajaribu kutoa uchafu huu, kwa ajili ya kuweza kufanya eneo hilo liweze kuwa safi. Mwanamume mmoja ameweza kuvalia kofia, mwingine ameweza kuvalia nguo nyekundu.

Mwanaume ambaye amevalia jaketi ambayo ni angavu inaonekana kutoka mbali pia ameweza kuvalia kofia ngumu kwenye kichwa chake. Nyuma yake, kuna nyumba ambayo imeweza kujengwa kwa njia mabati imeweza kuzingirwa pia kwa mabati. Na eneo ili ameweza kuitunza vizuri maua yameweza kupandwa vizuri na hata pia nyasi yameweza kupandwa vizuri.

Kuna wanafunzi na pia kuna walimu huenda ni somo la ukulima ambapo mwanafunzi anajaribu kuelezea kile ambacho aliweza kufanya katika harakati zake za kuweza kupanda na kuweza kupata mazao kupitia ukulima. Mwanafunzi amesimama huku akiwa amevalia sare zake za shule na ni wa kiume na walimu wamesimama upande huu mwingine kuna mpigapicha ambaye yuko eneo lile lingine anajaribu kurekodi.

Eneo la barabara na pia kuna reli, na reli imeweza kutenganishwa na barabara. Imeweza kunyanyuliwa juu kwa ajili ya usalama wa eneo hili. Kuna gari ya aina ya kijivu ambayo inapita barabarani. Eneo lile lingine kwa reli, inaonyesha bustani ama msitu ambao umeweza kutenganishwa .

Ni mbuga la wanyama, eneo la Nairobi. Kuna nyasi imeweza kumea. Kuna mnyama anayeonekana akitembea ndani ambaye ni kifaru. Nyuma yake kuna majengo ishara ya kwamba mbali pale ni maeneo ya mjini.

Eneo la kazi na ni sehemu ya ujenzi unaanza kufanyika na wanaume pale ambao wanachimba msingi . kuna mtaro fulani ambao unachimbwa hapo, na kuna tingatinga ambayo ilikua inasaidia kwa ile kulima mtaro huo .kando yake kuna gari dogo aina ya nisani imekuja kusimama pembeni ,mchanga pia umeweza kutolewa kwenye shimo ukaekwa kando na tingatinga hio.

Ni mto ambao unapita, unapiga maji sana, maji unapita kwa kasi, na kuna maeneo mengine ambayo ni daraja. Daraja hili watu wanapita kwa juu, na maji haya yanaonekana yamechafuka kutokana na mazingira ambayo yapo maeneo hayo. Ipo karibu na shamba, ambayo imeweza kuzingirwa na kuwekwa vikingio vizuri.

Ni makaazi ya watu ambapo panaonekana pakiwa na majani upande ule mwingine. Alafu kuna mto umeweza kupita katikati ya eneo hili ambapo kwa mbali panaonekana kuna milima. Juu yake kuna mawingu ambayo yameweza kutanda vizuri.

Mwanadada anaonekana ameweza kuketi katika mandhari mazuri yenye kupendeza katikati ya msitu na katika sehemu hii mandhari haya yanaweza kutengenezwa vizuri. Kuna mti ambao unaweza kuonekana hapa ambao unaleta kivuli katika eneo hili. Nyasi imeweza kumea vizuri. Mwanadada anaweza kutandika leso yake chini huku tayari kuweza kufurahia tafrija yake.

Mwanaume anaonekana yupo kwenye barabara iliyo katikati ya msitu akifanya mazoezi. Nyuma yake, majani makavu yanaonekana kuwa mengi, yamedondoka kutoka kwenye miti. Majani hayo yana umuhimu mkubwa katika ukuzi wa msitu huo, hasaa wakati yanapooza na kuwa mbolea.

Ni mandhari mazuri , kuna miti , majani , kuna nyasi, kuna mnyama ambaye ni kiboko ambaye anaonekana kwa umbali anajaribu kupata chakula na hapo pembeni pameweza kuzingirwa vizuri kwa ajili ya usalama wa mnyama huyu ama wanyama ambao wanapatikana katika eneo la mbuga la wanyama.

Hili ni mbuga la wanyama. Twiga wanaeza kuonekana pale ambaye ana madoadoa yake vizuri. Kuna nyasi imeweza kumea pale vizuri, kuna miti kando kando ya twiga huyu. Alafu pia kuna chombo ambao kiko pale kwa ajili ya kueza kuekwa maji ambao mnyama anaweza kutumia kwa hali ya kunywa.

Hili ni eneo ambapo takataka zimeweza kutupwa ovyoovyo katika maeneo haya ambapo pia kuna maji machafu yameweza kupita katika mtaro sehemu hii na kuna vibanda ambavyo vipo pembeni mwa mtaro huu na maana kuwa huenda kukawa na madhara makubwa zaidi iwapo kutaendelea kuwa na uchafu za mazingira katika eneo hili hasa wale wanaoishi katika eneo hili.

Magari yanaonekana yakiwa katika eneo hili na kuna mandhari ambayo ni mazuri yenye yameweza kutunzwa vizuri. Kuna bango ambalo limeweza kumuonyesha mwanamume ambaye ameweza kuchorwa kwenye picha ambalo lipo katika ukuta ule. Kuna majengo ambayo yako pale yameweza kupakwa rangi nzuri.

Ni eneo ambapo pana milima yanaonekana katika umbali, kuna vichaka ambavyo viko hapo ambayo vinaweza kuonekana, pia nyasi ikiwa ni kavu inaonekana kwa mbali. Kwa juu kuna mawingu ambayo yameweza kutanda kuonyesha ishara ya kwamba huenda mvua ikawa inanyesha muda usiokuwa mrefu.

Eneo lilotengwa kwa ajili ya wanyama. Kwa mnyama ambaye anaonekana pale ni swara akikimbia kutoka eno moja hadi eneo lingine kwa mbele pale panaonekana kuna majengo makubwa, makubwa amabayo yanaonekana kuutoka mbali. Eneo hili limeweza kutengwa kwa ajili ya Kuweza kutunza wanyama. kwamba kusiweze kuwa na msongamano wa wanyama na watu.

Ishara ya utunzaji wa mazingira. Eneo ambalo wanyama wameweza kutunzwa vizuri. Wameweza kuwekwa na wanyama pori wameweza kuwekwa vizuri. Kuna mwanaume ambaye anaonekana pale yuko tayari anamwangalia twiga . Twiga yuko eneo lake ambayo yameweza kutunzwa . Eneo hilo kuna miti na majani ya kijani kibichi ambayo yanaonekana kwa mbali. Twiga wako wawili.

Makaazi ya watu kuweza kuishi. Ni nyumba ambazo zimeweza kujengwa kwa mabati. Pembeni pale pana maji ambayo yameweza kupita pale ishara kwamba katika eneo hili hawajaweza kutunza mazingira vizuri kwa sababu taka zimeweza kupita katika eneo hili na hii inaweza kusababisha ugonjwa katika eneo hili la mjini.

Ufukoni mwa bahari kuna ndege ambao wako hapo. Ndege wanne wa rangi nyeupe na nyeusi alafu midomo yao ni mirefu. Wamesimama kando ya bahari hii. Kando na bahari hiyo kuna magugu ambayo yamemea ndani ya maji. Alafu nyasi, kuna nyasi kando msehemu ambao ndege hawa wamesimama.

Usafiri wa uma, ambapo magari yapo aina tofautitofauti. Katika eneo hili ni gari lipo, magari yapo mengi katika eneo hili. Kuna magari ya kibinafsi, kuna magari ya kuweza kusafirisha abiria, na kuna lori nyingine ambapo ipo katika upande wa kuvinya. Lori ambayo imebeba michanga. Upande huo mwingine, panaonekana pakiwa na majumba makubwa makubwa ambayo yameweza kujengwa vizuri.

Ni eneo la umma ambapo magari yameweza kupangwa kwa ajili ya usafiri. Dereva anaonekana pale akiwa anapanga gari la usafiri. Kwa juu, kuna bango ambalo linaashiria sehemu ambayo gari hili linaenda. Pembeni, kuna mwanaume ambaye ameketi akiwa na kopo ama besheni flani kwa ajili ya kuuza bidhaa rejareja.

Ni eneo la umma ambapo magari ya usafiri hupatikana hapa na katika maeneo haya, kuna mabango ambayo yameweza kuwekwa juu ya magari haya, ishara yakuonyesha mahali ambapo magari haya yatukuwa yakipeleka abiria. Kuna wanaume ambao wanapita karibu na magari hayo, wengine wamevaa kofia, mwingine amevalia sweta nyeusi akiwa kwa simu. Kuna majengo ambayo yako mbele ya magari haya ambayo ni majengo makubwa makubwa.

Eneo la umma, ambapo kuna magari ya umma, yanasafirisha watu, na kuna mabango ambayo yameezwa kwenye magari haya, ishara ya sehemu ambayo magari haya yanaelekea, pia kunao, kuna mme amesimama pale akiwa ame, beba bango moja mkononi, kuonyesha sehemu na bei ya gari, sio ambapo gari hili litakuwa linaelekea.

Gari la umma, na usafirishaji, ni ya rangi ya kijani na manjano, ni aina ya basi, ambayo inapeleka abiria, eneo ambalo inapeleka abiria imeweza kuwekwa kwenye dirisha mbele, kioo ya mbele, kuonyesha sehemu ambayo gari hili linaenda, kufikisha abiria, na vituo vyake kwa ajili ya kuweza kushukisha abiria.

Ni basi ambayo imeweza kusajilisha katika kampuni ya metro na basi hili lina rangi aina tatu. Kuna rangi ya kijivu, kuna rangi nyeupe pia kuna rangi ya buluu. Kuna abiria ambaye anaonekana akishuka gari hili huenda amefika katika kituo chake cha kuweza kushuka. Pia kuna mwanamume ambaye anaonekana akiwa nje ya basi hili.

Kwenye eneo la umma, magari ya umma ambayo yanasafirisha abiria kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine na mabango ambayo yameweza kuekwa juu ya magari haya, ishara ya kuonyesha sehemu ambayo magari haya yatakuwa yanaelekea na kuna watu ambao wanatembea pembeni pale wengine wamebeba begi mgongoni. Pia kuna manyumba ambayo ni manyumba makubwa makubwa ambayo yanaonekana sehemu ya upande wa kulia.

Ni usafiri, maeneo ya umma, katika usafiri ambayo inatumika hapa ni usafiri wa umma, kuna gari moja, ambayo ni aina ya nissan , ni gari la umma, ambayo inasafirisha abiria wa umma, ni eneo la barabarani, kuna barabara iliyopita chini ya barabara kuu, kuna gari ya nyekundu, na kuna wanaume wawili ambao wanaonekana maeneo haya.

Magari matatu ambayo mara nyingi hutumika kuchukua abiria kutoka mjini na kuelekea semu zinakoendkuna bandiko mlangoni. Bandiko hilo linaonyesha ishara ya sehemu ambayo magari haya yatakuwa yanashushia abiria na kuna utingo na pia dereva ambao wanaoneja wakidekeza watega kuja kuingia

Eneo la umma, usafiri wa umma, basi lipo kwa ajili ya usafiri. Mwanaume anaoneka yuko tayari kwa ajili ya kuanza kuweza kuabiri gari hili, amefungua mlango wa basi hili yuko tayari kuanza kuweza kupanda. Alafu mbele ya basi hii kuna mwana dada ambaye anapita mbele. Kuna mabango kadhaa ambazo zipo karibu na gari hilo.

Eneo la usafiri wa umma. Kuna magari hapo mengi. Abiria wanasafiri kupitia magari haya, mabasi haya yanaenda katika mahali tofauti, tofauti. Kuna mabango ambayo yameweza kunyanyuliwa pale kuonyesha bei na mahali ambapo magari haya yanaenda; kurahisisha usafiri wa abiria kuweza kujua bei ya mahali ambapo anaelekea.

Ni eneo barabarani ambapo kuna magari ya aina tofauti tofauti yanayopita katika eneo hili. Kwa mfano kuna gari la kibinafsi ambalo linaenda upande ule mwingine na kuna gari la polisi linalopita pia upande huu mwingine. Kuna bodaboda pia anaonekana akiwa amevalia vazi yake akiwa anapita katika eneo hili na kuna bango ambalo linaonesha ishara ya mahali ambapo barabara hii inapaswa kuwa inaelekea.

Ni eneo la umma ambapo basi limeweza kuonekana kwa mbele na kuna wanaume ambao wanapita karibu na basi hili. Karibu na basi hili, kuna bango limeweza kuwekwa kwa ajili ya kuonyesha sehemu ambao basi hili litakuwa likielekea kupeleka abiria na bei yake pia imeweza kupachikwa kando yake.

Eneo la umma, usafiri wa umma. Magari yanaonekana yakiwa tayari kuanza kuweza kusafiri. magari yameanza kuekewa mabango juu kuonyesha sehemu ambayo inaelekea. Kuna wale ambao wanajipa shughuli zao, wamefanya shughuli zao maeneo haya ya stedi hii.

Ni sehemu ya uchukuzi wa magari hasa abiria wanachukuliwa katika eneo hili. Ni stendi ambapo kuna magari aina tofauti tofauti tatu ambazo zinabeba abiria na kuna miti ambayo imeweza kupandwa kando kando ya barabara na pia kuna majengo makubwa marefu ambayo yanaonekana kwa umbali.

Eneo la umma kwenye kituo cha basi ambapo kuna gari ndio imewekwa bango juu kuashiria sehemu ambayo inaenda na pia kuna abiria ambao wapo tayari kwenda kuanza kuabiri gari hili amabayo niya Narok Line. Gari lenyewe ni KDH. Pia watu ni wengi eneo hii la sokoni.

Eneo la umma, kuna magari ambayo yanasafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Kuna basi ambayo inaonekana hapa ambalo linasubiria kuweza kubeba abiria na kuna mwanadada ambaye amevalia jaketi nyekundu anavuka barabara hii. Kuna utingo pia ambaye anaonekana akipita karibu na basi hili ambalo limeweza kuegeshwa sehemu hii katikati ya mji.

Mjini, eneo la umma, magari ya umma, abiria, na watu wanatembea kwa ajili ya shughuli zao. Kuna yule aliyebeba bango, kuonyesha gari linaelekea maeneo ya Ruiru, Juja, na basi lenyewe limesimama kwa ajili ya kusubiria abiria waweze kulijaza.

Ni eneo la umma ambapo huenda ni kwenye stendi, stendi ya mabasi na pia kuna tuktuk ambazo zipo maeneo haya, ambayo yanasafirisha abiria kutoka sehemu moja ya mjini kwenda sehemu nyingine, huenda ni mashinani na kwenye tuktuk hapa kuna bango ambalo lipo juu ya tuktuk hii, imeweza kuandikwa bei ya shillingi hamsini, kutoka eneo hili la mjini kuenda sehemu nyingine na pia kuna gari ya basi ambayo inabeba abiria upande ule mwingine.

Huu ni usafiri wa umma ambao upo hapa, gari moja ambayo inaonekana hapa inapakia abiria. Kuna bango ambalo lipo mlangoni ambalo linaonesha maeneo ambao gari hili linapaswa kusafirisha abiria akielekea. Kuna watu ambao wamesimama pembeni, kuna majengo ambayo yamezunguka gari hili. Pia kuna bango moja ambalo linatangaza mtandao fulani.

Eneo la usafiri wa umma ambapo kuna gari aina ya Nissan ambayo imeweza kuwekwa bango juu ishara ya kuonyesha ambapo gari hili litakuwa linaelekea. Utingo yupo karibu na gari hili kuonyesha ishara ya kukaribisha abiria waweze kuingia katika gari hili. Kuna wale ambao wanapita katika maeneo haya wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Haya ni magari ambayo yanasaidia kwa ajili ya kuweza kuuchukua abiria kutoka sehemu moja lenye sehemu nyingine. Ni magari ambayo yanasafirisha abiria na kuna wateja ambao wanaoonekana wakiwa wanapita eneo hili. Boda boda akiwa kwa pikipiki yake, pia yupo mbele ya gari hili basi akiendea sehemu ya upande wa kulia.

Eneo la umma barabarani, watu wanaonekana wapo katika shughuli zao. Miti zipo barabarani, kando ya barabara. Kuna wale wanaoelekea upande wa kushoto na wengine wanaelekea upande wa kulia. Kuna mmoja ambaye amevalia kofia, mwanamme na jaketi.

Barabarani ambapo magari yako aina tofauti tofauti ya magari, ambayo yanaenda kwa kasi. Kwa mbele pana taa ambayo imeweza kuwaka nyekundu, ishara kwamba magari yanapaswa kuwa yanasimama, kutoka upande huu kuenda upande ule mwingine. Kuna kivukio ambacho kiko mbele pale, ambacho husaidia hasa wale wanaotumia mguu, kutumia kutopita katikati ya barabara, kwa sababu magari yanaenda kwa kasi mno.

Eneo la umma ambapo magari yanapatikana eneo ili, mbele panaonekana kuna gari ambalo limewezakuwekwa bango mbele ya mlango ishara ya kuonyesha sehemu ambayo gari hili litakuwa likienda na bei yake imeweza kuwekwa kwenye mlango huo. Kuna mwanaume ambaye amevalia kofia akiwa na jaketi nyeusi karibu na gari hili la bluu.

Eneo la uma na usafiri wa uma kuna gari aina ya Nissan ambayo inaweza kuonekana kwa mbele pale kwa njia ya aina ya rangi ya kijivu imeweza kuwekwa mabango juu ishara ya sehemu ambayo gari hili litakuwa linaenda kusafirisha abiria. Kuna wale ambao wanaonekana wakiwa pale mwanaume amevalia jaketi nyeusi na suruali ya bluu kuna yule ambaye amefuata nyuma pale na kofia.

Eneo la umma, stendi. Kuna mabasi ambayo ni ya umma yanakusudiwa kwa ajili ya kusafirisha watu. Bango limeweza kubebwa hapa na mwanadada huyu kuashiria sehemu ambayo gari hili linapaswa kufikisha watu. Linaonyesha bei na kituo ambacho kinaweza kufika. Mwanamke mmoja ni kama ni dereva na watu wako katika shughuli zao za kila wakati sehemu ya umma.

Maeneo ya usafiri wa umma, magari yapo barabarani, magari mawili yameonekana madogo hapo katika barabara kuu, kuna bango ambalo linaonekana kwa mbele pale, kuna miti ambayo iko kandokando ya barabara, kuna kituo cha mafuta kiko pale nyuma kinaonekana kwa mbali.

Eneo la umma ambapo ni barabarani kuna magari aina tofauti tofauti, kuna magari ya kibinafsi na pia kuna magari ya kuweza kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Gari ambalo linasafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine ni gari ambayo ina rangi nyeupe na ina manjano inaweza kupita kati kati ya nyeupe na ya bluu. Kuna gari ya kibinafsi, kuna nyekundu na kuna nyeusi upande huo mwingine.

Usafiri wa umma, kuna magari ambayo yako hapa tofauti tofauti. Kuna basi zipo hapa, na kuna mabango ambaye yameweza kuwekwa pale, ambayo inaonyesha maeneo ambayo magari haya yanaenda . Kuna watu ambao wanajishughulisha na mambo ya kawaida yao katika mji huu. Kuna majengo ambayo yako kando ya eneo hili la mabasi ya usafiri wa umma.

Magari yanayobeba abiria sehemu ya umma na sehemu ya mbele pana bodaboda ambaye ameweza kubeba abiria. Mbele ya magari hayo ya basi ya kuweza kubeba abiria, kuna afisa wa trafiki anapita mbele ya magari hayo na upande mwingine kuna gari ya kibinafasi ya rangi nyeusi inapita kwa mbele huku abiria wengine wakijaribu kupanda gari.

Maeneo ya usafiri wa umma. Kuna magari ambayo hapo yameweza kusimama kwa sababu ya ishara ya taa za trafiki. Kuna gari nyeusi, kuna gari nyekundu, kuna gari nyeupe alafu kuna lori ambayo imeweza kubeba kifaa kwa ajili ya ujenzi, na pia kuna watu ambao wanapita pembeni katika maeneno haya ya barabara ambayo ni barabara ya njia panda.

Eneo la umma. Usafiri wa umma. Magari yapo mengi. Upande mmoja magari yamejaa, upande mwengine ni machache. Pembeni mwa upande mmoja wa barabara, kuna miti imeweza kumea, katikati ya barabara moja na nyingine, kuna taa ambazo zimeweza kuwekwa pale kwa ajili ya kuweza kuangaza barabarani. Pia kuna majengo marefu marefu ambayo yapo maeneo hayo.

Magari ya umma ambayo yapo katika usafiri wa umma. Barabara kuu magari yapo mengi kuna gari ya aina tofauti tofauti. Magari nyeupe kuna gari ya kijivu na pia kuna basi ambayo inasafirisha abiria upande ule mwingine. Kuna mtaro ambao umeweza kupita katikati ya barabara moja na barabara nyingine. Kuna kivukio kwa ajili ya watu kupita kutoka upande mmoja hadi upande mwingine wa barabara.

Hili ni eneo la umma. Usafiri wa umma. Kuna basi liko pale kwa ajili ya kuweza kusafirisha abiria. Pia kuna watu wako katika shughuli zao mbalimbali. Kuna bodaboda ambayo yuko pale akiwa amebeba simu mkononi, na pikipiki yake. Kuna majengo kadhaa ambayo yanaonekana hapo kwa mbele, na pia biashara inaendelea kama kawaida katika maeneo haya ya usafiri wa umma.

Ni njia panda, usafiri wa umma. Kuna basi ambayo inasafirisha abiria inaonekana iko karibu kuingia kwenye njia panda. Kuna magari madogo na bodaboda. Nyuma ya gari ndogo moja, kuna mzee anapita kwenye maeneo ya pundamilia kwa usalama wake.

Ni usafiri wa umma. Gari kwa ajili ya abiria ambao wanaosafiri kutoka eneo moja hadi eneo lingine. Kuna mwanaume ambaye yupo mlangoni, ameondoka kwenye gari hilo. Kuna bango ambayo limeweza kuwekwa kwenye mlango, ishara ya sehemu ambao gari hili linapaswa kuwa inafika, alafu pia kuna mbei au nauli ya gari ile.

Eneo la usafiri wa umma. Kuna usafiri wa umma ambao unaonekana pale kuna gari la umma na gari hili limeweza, pembeni kuna bango, kuna bango ambayo inaonyesha eneo ambayo gari itakuwa inafika na bei yake, na pia kuna watu ambao wanaopita mbele gari hili kuna mwanadada, kuna mwanaume ambaye anapita mbele ya gari hili.

Hili ni eneo la umma ambapo magari ya aina tofauti tofauti hupatikana hapa. Kuna aina moja ya gari imeweza kuwekwa bango juu kuonyesha ishara ya sehemu ambapo gari hili litakuwa likipeleka abiria na kuna mwanadada fulani ambaye anaonekana akiwa amesimama mbele ya gari moja ndogo aina ya Nissan. Kuna mwanaume ambaye anapita nyuma ya gari hili akielekea mbele karibu na basi lilipo pale mbele. Kuna mume flani pia anaonekana akiwa ameshikilia basi kwa nyuma akiwa amevalia koti lake.

Hapa ni mji mkubwa Kenya ambayo ni Nairobi na ni mjini , sehemu ya umma. Kuna magari ya usafiri nyuma yake kuna taa za trafiki ambazo mara nyingi hutumika kwa yakuza kuelekeza madereva wakati wa kusimama, wakati wa kuondoka na wakati ambapo huenda abiria wale wengine wale ambao wanapita wapitanjia hupita.

Gari la usafiri wa umma , kuna mwanaume ameonekana kusimama kwenye lango pale la basi hili . Kuna majengo ambayo yako kando ya barabara hii, alafu gari hili linaonekana kuna pikipiki ambayo inanifuata kutoka nyuma alafu limebeba abiria , maabiria ndani yake.

Eneo la umma ambapo magari yapo kwa ajili ya usafiri. Mbele hapo kuna taa ambayo imeweza kuonyesha taa za trafiki. Zimeweza kutoa ishara kwamba gari ziweze kusimama. Kuna polisi ambao wamesimama hapo mbele na mvua inaonekana inanyesha kwenye njia panda ambapo lori limeweza kusimama kwa mbele.

Hii ni gari ambalo limekusudiwa kwa ajili ya kuweza kusafirisha abiria, gari la umma. Kuna bango ambalo lipo mlangoni kwa ajili ya kuweza kuonyesha ishara sehemu ambayo gari hili litakuwa linaenda. Ni gari aina ya, ni nyeupe kwa rangi, pia kuna mzigo ambao uko chini tayari kuweza kupakiwa kwenye gari hili, kuna watu wanapita pale katika shuguli zao za kawaida katika eneo hili.

Ni eneo la umma, kuna mwanaume anaonekana kupita nyuma ya magari haya aina ya Nissani. Nissani hizo zimesimama kwa ajili ya kuweza kupanga abiria wanaosafiri kwenda eneo fulani. Kuna bango lililopo kwenye Nissani moja juu, likiashiria sehemu ambayo gari hili linapanga abiria kuelekea.

Ni eneo la uma ambapo kuna magari ya aina tofauti tofauti barabarani na kwenye barabara hii katikati pale pana kivukio ambao huwasaidia wale wanao tumia miguu hasa kuvuka kutoka eneo moja hadi eneo nyingine . kuwazuia kutopita katikati ya barabara kwa kuwa barabara hii ni barabara kuu ambayo magari yanapita kwa kasi mno.

Eneo la umma ambapo abiria wanajaribu kupanda gari kwa ajili ya kuweza kusafiri kutoka eneo moja hadi eneo lingine, kwa nyuma pale kuna majengo makubwa ambaye yanaonekana ishara ya kwamba ni eneo kati kati ya mji na kuna mwanadada ambaye amevalia sweta nyekundu na kofia kichwani akielekea upande ule mwingine.

Usafiri wa uma kuna barabara ambazo zimeweza kupita hapa barabara kama nne zingine zatoa mwelekeo wa kwenda upande mmoja na ingine ikirudi upande huu mwingine. Na kuna kivukio kiko pale mbele kwa ajili ya watu kuvuka kutoka upande mmoja hadi upande mwingine. Kuna majengo ambayo yameweza kuzingira hapo karibu na barabara hii kuu.

Usafiri wa umma ni basi ambalo liko barabarani linasafirisha abiria. Kuna wale wanaoshuka, kuna wale wanaopanda. Ni eneo ambalo kuna taa za trafiki ambazo zipo pale, na kuna miti ambayo inaonekana kando kando na majengo makubwa makubwa marefu marefu ambayo yanaonekana kando ya barabara hiyo.

Eneo la umma kuna usafiri ambao unaonekana watu wanatakikana kusafiri. Kuna magari ya umma aina ya Nissani. Kuna majengo makubwa marefu ambayo yanaonekana mbele ya magari haya ya usafiri. Kuna watu na abiria ama bodaboda ambaye anapita akiwa na abiria, amembeba. Kuna mwanaume anaonekana akiwa amevalia barakoa anapita karibu na gari hili la usafiri wa umma.

Ni gari ambalo liko katika maeneo ya umma. Magari ya aina tofauti tofauti mawili ambayo yanabeba abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kuna basi hili ambalo lina utingo ambaye yupo karibu na mlango. Utingo ambaye ni wa kike anaonekana amebeba bango linaloonyesha sehemu ambapo basi hili linashushia abiria kutoka sehemu hii hadi sehemu nyingine.

Usafiri wa umma. Kuna watu tofauti tofauti ambao wanaabiri gari. Wengine wameweza kusimama maeneo hayo. Wengine wameweza kuketi. Basi hili linaelekea, linataka kusafirisha abiria. Na kuna mmoja ambaye amebeba bango. Na bango hilo linaashiria eneo ambalo huenda gari hilo linaelekea.

Eneo la umma ambapo gari linaonekana, gari la kuweza kubeba abiria kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Katika gari hili, ambalo lina rangi ya samawati kuna utingo ambaye yupo kwenye lango na utingo huyu ni wa kike. Upande wa nyuma pia kuna bodaboda ambazo zinaonekana hapo, ziko tayari kuweza kuwasafirisha abiria, kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Eneo la umma, ni usafiri wa umma, basi lipo pale kwa ajili ya usafiri. Kuna watu wana pita maeneo haya ya umma. Mmoja amesimama karibu na gari hilo mlangoni. Kuna bango ambalo limeweza kuwekwa kwenye mlango kuonyesha eneo ambalo gari hili litakua linaenda, na bei pia imeweza kupachikwa katika mlango huo.

Eneo la uma. Kuna usafiri wa uma magari yapo pale yanaonekana yanaweza kusafirisha watu. Yameweza kupanga foleni. Kuna mahudumu wa boda boda amabo wapo pale pia wameweza kubeba abiria kwenye boda boda zao. Wameweza kuvalia mavazi ya boda boda na pia kofia zao, na kuna nyuma pale pia kuna gari ambalo linapita nyuma ya boda boda hao ambao lina abiria.

Eneo la umma , kuna maghorofa yapo pale nyuma ya magari ya umma ambayo yanasafirisha abiria . Kuna bodaboda anaonekana kwa mbele akiwa amebeba abiria , askari polisi anapita mbele ya magari hayo. Kuna mwanaume ambaye anakimbia kwa hadi anaweza kupita mbele ya basi lilo upande wa kushoto .

Usafiri wa umma. Kuna magari ambayo yanaonekana yakiwa barabarani, Lori ambayo ni ya rangi nyeupe inaonekana ikipita maeneo hapa ,pia kuna pikipiki, bodaboda ameweza kusimamisha pikipiki yake kando. Kuna gari pia ya kibinafsi inaonekana pale ya rangi nyeusi inaonekana pale na rangi nyeupe. Kwa juu kuna kivukio kwa ajili ya watu kuvuka kutoka sehemu moja hadi sehemu ingine ya barabara.

Eneo la umma ambapo magari yanapita aina tofauti tofauti ya magari. Kuna lori ambayo huenda imebeba mizigo na pia kuna magari madogo madogo ambayo yako barabarani yanaelekea upande ule mwingine. Upande wa kulia wa barabara hii kuna majengo ambayo yanaonekana ni makaazi ya watu na pia maduka ambayo yameweza kupangisha wakaazi katika eneo hili.

Usafiri wa umma, magari yapo pale kwa ajili ya usafiri wa umma na pia kuna abiria ambao wameweza kusimama pale wanataka kuingia kwenye gari. Kuna yule ambaye amebeba bango kuonyesha maeneo ambao magari haya yanaelekea. Na kuna wasafiri; wapita njia tu ambao wanapita pale, ambao wana shughuli zao. Kuna majengo ambayo yako kando ya magari haya yanayosafirisha abiria.

Usafiri wa umma, magari yanaonekana yakiwa katika barabara kuu, barabara zinaweza kugawanywa katika safu nne. Kuna magari ambayo yanaingia na magari amabayo yanaondoka kwa mbele kuna kivukio kwa ajili ya watu kuvuka kutoka eneo moja hadi eneo lingine alafu kuna majengo ambayo yameweza kuonekana katika karibu na eneo hili la usafiri.

Magari yapo barabarani, magari ya umma mengine ya kibinafsi, yanaonekana kuwa kuna msongamano wa magari pale barabarani. Miti ipo pembeni mwa barabara, imeweza kupandwa vizuri. Kuna mlingoti katikati ya barabara ambao unawasha taa mida ya usiku. Kuna wale ambao wanavuka barabara kuelekea upande ule mwengine ambapo kuna magari yamesongamana

Ni eneo la umma ambapo magari yako katika sehemu hii, mabasi yapo hapa kwa ajili ya kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine .Kuna bango ambalo linaloonyesha sehemu ya kutuo cha garimoshi ambayo inaelekea upande wa kushoto, na kuna wale ambao wanatoka sehemu ya ndani wakielekea huku nje.

Ni barabarani ambako magari yanapita katika eneo hili. Na kuna watu pia wanapita pembeni mwa barabara hii. Ni eneo la umma ambako kuna magari ya umma yanayobeba abiria kutoka sehemu moja adi sehemu nyingine. Kuna kivukio ambacho kimepita juu ya barabara hii kuwawezesha wanaotumia miguu kuweza kutumia sehemu hii ili wasiweze kupita katikati ya barabara.

Usafiri wa umma. Usafiri huu wa umma unaonyesha mabasi ambayo yanasafirisha abiria, na basi hili kwa nyuma yake imeweza kuwekwa, bango fulani, kwa ajili ya kuweza kuonyesha eneo ambalo, gari hili lina lina safiri likielekea. Vitu mbalimbali ambayo inaonyeshwa katika bango hiyo. Kuna wale wasaidizi wa dereva ambao wako pale, wanaonekana kwa mavazi yao ya kazi.

Hapa ni barabarani, na barabarani pana magari ya kila aina .Magari ya umma yanayobeba watu kuelekea sehemu nyingine na pia kuna magari ya kibinafsi. Kwa mfano, kuna basi ambalo liko pale mbele ambalo ni ya kampuni ya Metro imeweza kubeba abiria kuwapeleka katika mji.

Eneo la umma, kuna magari ambayo yanapita pale kuna bodaboda wapo pale na pikipiki zao kuna yule mwanaume ambaye anapita nyuma ya bango hili, na bango hili limeasihiria eneo ni stage ama ni kituo cha basi ambapo magari yanapaswa kusimama hapo, inaonyesha bei ya sehemu ambayo gari hili litakua linaenda.

Eneo la umma, usafiri wa magari, magari ya umma, abiria wanapanda gari, abiria wengine wanasafiri. Kuna ghorofa pale mbele. Kwenye basi hili, mbele yake wameweza kuweka bango fulani ambaye linaonyesha eneo ambalo gari hili kituo chake cha mwisho ama cha kwanza kitakua ni wapi.

Basi ambalo limeweza kuegeshwa kwa hali ya kuweza kupakia abiria. Ni gari kwa ajili ya usafiri wa umma, gari lenyewe kwa mlango pale limeweza kuwekwa bango fulani ishara ya sehemu ambayo gari hili litakuwa linaenda, kituo ambayo itakuwa inashushia abiria wake.

Ni maeneo ya umma, usafiri wa umma. Mabasi yameonekana yapo pale, aina tofauti tofauti ya magari. Kuna abiria ambao wanaonekana kupanda gari, kuna wale wanaopangi pakia watu kwenye gari, na kuna shuguli ambazo zinaendelea pale. Kuna majengo ambayo yanaonekana, kuna nyaya za umeme zimeweza kupita pale, kuna boda boda na pikipiki yake yanapita.

Mabomba mawili, yanaweza kupita kwenye ukuta yakaweza kuunganishwa pamoja na mfereji, ambao unatoa maji. Mfereji huu unaweza kuwa, unaweza kufungwa na kufunguliwa kwa ajili ya kuweza kupata maji.

Eneo hili ni eneo ambalo ni barabarani. Makazi ya watu. Ila kuna maporomoko ya ardhi. Sehemu hii kuna mitaro ambayo imeweza kupasuka kueneza majitaka katika eneo hili karibu na maduka na pikipiki imeweza kuegeshwa mbele pale, kuonyesha kwamba ni eneo la biashara pia.

Ni shambani ambapo gari la kuweza kusambaza maji imeweza kufika katika eneo hili imeweza kwenye tanki ya maji ambayo inawezesha maji kuweza kusambazwa katika shamba hili kwamba mmea iweze kukua kwa njia nzuri, iweze kupata maji ya kutosha.

Kuna maji ambayo yanateremka, pia kuna bomba ambalo linaonekana liko katikati ya mawe. Mawe yameweza kuwekwa juu ya bomba hilo . Bomba hiyo inatoa maji sehemu fulani ikiweza kuingiza kwenye sehemu hii ya maji mengi ambayo ni kama mto ambao unaonekana pale . Kuna nyasi ambazo zimeweza kumea zinaonekana kua kama magugu yanamea karibu na mawe hizi , katikati ya mawe hizi.

Eneo la maji ambayo inaweza kutumika kwa ajili ya kuweza kuuza maji safi ya kunywa. Maji hii imeweza kutibiwa vizuri kwa manufaa ya mwanadamu kwamba aweze kufanikiwa kuweza kupata maji safi, alafu kuna makopo yapo mle ndani kwa ajili ya kuweza kutuuzia maji.

Kuna mashine ambayo ipo katika eneo hili ambayo huwezesha maji kuweza kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Kuna mabomba ambayo yameweza kuunganishwa kuweza kupitisha maji na nyaya za umeme pia zimeweza kuunganishwa ili kuwezesha mashine yenyewe kufanya kazi vizuri. Mashine yenyewe ni ya rangi ya manjano.

Hili ni bomba la maji limeweza kufungwa vizuri. Lina mfereji, na lina kusudiwa kwaajili kuweza kusambaza maji. Bomba lenyewe kuna ya michirizi no nyeusi alafu kati kati imeweza kuunganishwa na kiunganishi chake cha kijani. Alafu kwa juu, cha kufungua ni cha bluu.

Hii ni makkazi ya watu kuweza kuishi hasa wale ambao wanapanga katika maeneo haya. Nyumba zipo kadhaa ambazo zimeweza kuonyeshwa sehemu hii. Kwa juu pale kuna tanki kadhaa kwa ajili ambayo imekusudiwa kwa ajili ya kuweza kusambaza maji katika maeneo haya. Kunaweza kuwa na tanki ya kusababisha watu kutokosa maji yakuweza kutumia nyumbani.

Eneo lenye udongo. Kuna maji ambayo yamepita, maji machafu yameweza kutamaa sehemu. Mabomba yamepita kwa ajili ya kuweza kusambaza maji kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Mabomba tatu, bomba la kijani , bomba nyeusi na bomba lingine pia ni la kijani upande ule mwingine.

Ni mabomba ya maji ambapo yameweza kuwekwa sehemu moja, yamekusudiwa kwa ajili ya kuweza kutengeneza sehemu ambapo yule ataweza kupitisha maji machafu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Mabomba mengine yanaonekana kwamba yameweza kushikwa na kutu, ishara kwamba yameweza kukaa katika eneo hili kwa muda mrefu, mengine yameweza kupinda, mengine yameweza kunyooka.

Mabomba ya maji makubwa makubwa ambayo yameweza kupita hapa, ishara kwamba yanatoa maji machafu kutoka kwenye kiwanda fulani yakiweza kuleta hapa katika eneo hili na maji yameweza kuonekana kuwa machafu yamekuwa meusi, kumaanisha kwamba kuna mafuta fulani ya mashine ambazo zimepitishwa hapo kuweza kumwagilizwa katika sehemu hii.

Kuna tanki mbili nyeusi mbaye imeweza kuwekwa kwa jini, na imeweswa kupitiswa mabomba, mabomba haya rangi ya kijani ni maji inaweza kupitisha mambomba haya iwezi kusambaswa katika eneo hili iwezi kufikia wakazi wa eneo hili kwamba aweze kupate maji safi ya kunywa ama kutumia

Jengo kubwa ambalo linaonekana kutoka mbali na katika jengo hili kuna bomba ambalo linapita katikati ya kuta bomba hili mara nyingi husaidia kwa ajili ya kueza kutoa harufu mbaya kutoka kenye choo ambayo huenda ikawa katika vyoo vya ndani.